Dawa ya mifugo inayotumika kwa ajili ya kuachilia madini maalumu ndani ya mbuzi na kondoo, ikiwa imehifadhiwa ndani ya kifungashio maalumu cha karatasi ya plastiki.

Mwanamke mmoja mfanyabiashara akiwa ndani ya duka linalotoa huduma ya kuuza mbegu za mimea. Huku mbegu nyingi zikiwa zimehifadhiwa ndani ya vifungashio maalumu na kuwekwa kwenye makabati yaliyowazi.

Dawa inayotumika kwa ajili ya kutibu wanyama mbalimbali, ikiwa imehifadhiwa ndani ya kifungashio cha chupa nyeupe chenye kifuniko cha kijani. Huku mnyama aina ya ng'ombe akiwa amechorwa mbele ya chupa hiyo.

Duka maalumu linalotoa huduma ya kuuza pembejeo za kilimo na dawa za wanyama, likiwa limepangilia dawa zake na pembejeo hizo kwenye makabati yenye vioo vinavyoonekana.

Magunia ya plastiki yenye rangi nyeupe, yakiwa yamejaa mbolea ya asili iiyowekwa virutubisho mbalimbali na kupangwa kwenye ghala maalumu la kuhifadhia mbolea hizo.

Dawa maalumu inayotumika kutoa tiba kwa mifugo ikiwa imehifadhiwa ndani ya kihifadhio maalumu cha chupa yenye rangi nyeupe huku mbele ya chupa hiyo kukiwa kumechorwa wanyama wa aina ya kondoo, ng'ombe, na nguruwe.

Dawa maalumu inayotumika kutibu mifugo, ikiwa imewekwa ndani ya kifungashio maalumu cha chupa yenye rangi nyeupe huku mnyama aina ya ng'ombe akiwa amechorwa mbele ya kifungashio hicho.

Dawa inayotumika kukuza kuku aina ya broila, ikiwa imehifadhiwa ndani ya kifungashio maalumu cha karatasi ya plastiki.

Dawa maalumu, inayotumika kwa ajili ya wanyama wa kufugwa aina ya kuku na vifaranga. Ikiwa imehifadhiwa ndani ya kifungashio maalumu, chenye rangi ya samawati na kijani.

Dawa inayotumika kutibu mifugo ikiwa imechorwa mnyama aina ya ng'ombe imehifadhiwa ndani ya kifungashio mbalimbali maalumu cha chupa nyeusi.

Mbolea inayotumika kuweka virutubisho ndani ya mimea, ikiwa imehifadhiwa kwenye magunia makubwa yenye rangi nyeupe, na michoro ya kijani.

Dawa inayotumika kutibu magonjwa ya mifugo aina ya kuku, ikiwa imehifadhiwa ndani ya kifungashio maalumu cha kopo lenye rangi nyeupe, huku kuku mmoja akiwa amechorwa mbele ya kopo hilo.

Dawa maalumu inayotumika kutibu mifugo, ikiwa imehifadhiwa ndani ya kifungashio maalumu cha chupa ndogo; huku picha ya wanyama aina ya: mbwa, ng'ombe na kondoo; ikiwa imechorwa juu ya kifungashio hicho

Duka linalouza pembejeo na dawa za wanyama likiwa limesheheni wahudumu na wateja mbalimbali wanaoendelea kupata huduma ndani ya duka hilo.

Dawa maalumu inayotumika kutibu wanyama kama vile mbwa na nyau, ikiwa imewekwa ndani ya kifungashio kizuri cha chupa ya plastiki, yenye rangi nyeupe na ufito mwekundu.

Shamba linalotumika kwa ajili ya kulima wa mazao ya biashara, likiwa limesheheni vitunguu vingi vilivyotoka kuvunwa, na kuhifadhiwa katikati ya mabomba marefu ya plastiki yenye rangi nyeusi.

Zao la biashara aina ya nyanya zikiwa zimeiva vizuri na kuhifadhiwa ndani ya vikapu vya plastki vyenye rangi nyeusi, pembezoni mwa shamba kubwa la nyanya hizo.

Mwanaume mmoja akiwa katikati ya shamba kubwa la kahawa, huku akitazama kwa makini na kushika kitawi kimoja cha kahawa zenye rangi ya kijani.

Wakulima watatu wa zao la biashara wakiwa katikati ya shamba, wakiendelea na shughuli za uvunaji na upangaji wa zao la biashara aina ya viazi, na kuvipangilia ndani ya vikapu vikubwa vya plastiki vyenye rangi ya njano, samawati na machungwa.

Mkulima mmoja akiwa ndani ya shamba kubwa la zao la biashara aina ya vitunguu, huku vitunguu hivyo vikiendelea kuchanua na kutoa majani yake yenye rangi ya kijani.

Mwanamke mmoja mkulima wa zao la biashara aina ya kahawa, akiwa katikati ya matunda ya kahawa nyingi zilizotoka kuvunwa zenye rangi ya Njano, Nyekundu na Kijani.

Wakulima wa wanne wa zao la biashara, wakiendelea na shughuli za uchambuzi wa zao aina ya nyanya zenye rangi nyekundu, njano na kijani, kisha kuzihifadhi ndani ya vyombo mbalimbali.

Wanawake watano wakulima wa mazao ya biashara, wakiendelea na shughuli za uchambuaji kwa makini zao aina ya viazi, kisha kuvipanga ndani ya viroba vikubwa vilivyopo pembezoni yao.

Zao la biashara aina ya mihongo ikiwa imetoka kuvunwa kwa wingi, na kuhifadhiwa ndani viroba vyeupe na njano vikiwekwa pembezoni mwa shamba.

Mkulima mmoja wakike wa zao la biashara aina ya mahindi, akiwa amesimama juu ya maindi mengi yaliyo anikwa huku ameshika mahinda matatu mkononi.

Mmea wa zao la biashara aina ya kahawa ukiwa umesheheni matawi yaliyobeba matunda mengi ya kahawa yenye rangi nyekundu, njano na kijani.

Mwanamama mmoja mkulima wa zao la biashara akiwa pembezoni mwa mti mkubwa uliotoa matawi mengi yaliyosheheni matunda ya kahawa, huku mkononi mwake ameshika tawi moja akiziangalia kahawa hizo kwa makini.

Wakulima wanaume wawili wa zao la biashara aina ya ndizi wakiwa wamevalia makoti yenye rangi ya kijani, wamesimama mbele ya shamba kubwa la migomba, huku ndizi nyingi zikiwa kwenye mikungu yake zimehifadhiwa pembeni yao.

Mwanadada mmoja aliyevalia suruali nyeusi na shati lenye rangi nyekundu, akiwa amebeba kikapu kidogo kilichosheheni zao la biashara aina ya nyanya, huku nyanya nyingine nyingi zikiwa zimepangwa ndani ya visado vya plastiki na vikapu vidogo.

Wakulima wa zao la biashara, aina ya nanasi wakiendelea na shughuli za kupanga matunda hayo, ndani ya vikapu vya rangi nyeusi, vya plastiki na maboksi.

Shamba lililosheheni zao la biashara aina ya pilipili, likiwa limestawisha miche yake na kutoa pilpili nyingi zenye rangi ya kijani na nyekundu.

Wakulima wawili mwanamke na mwanaume wakiwa katikati ya shamba, huku wakiendelea na shughuli za uvunaji wa zao la biashara aina ya kabichi.

wakulima wanawake watatu na wamume watatu, wakiendelea na shughuli za upangiliaji wa zao la kibiashara aina ya ndizi na kuzihifadhi ndani ya masanduku makubwa ya mbao na kuweka ndani ya gari.

Wakulima wawili wa mazao ya biashara, wakiwa wamesimama mbele ya mti uliojaa maembe huku wakivuna baadhi ya maembe hayo.

Shamba kubwa linalotumika kwa shughuli za zao la biashara likiwa limesheheni miche mingi ya nyanya, zinazoendelea kutoa matunda yake yenye rangi ya kijani.

Mkulima mmoja mwanamume wa zao la biashara aina ya kahawa, akiwa ndani ya shamba hilo huku mikononi mwake ameshika matawi ya zao la kahawa akitazama matunda yake.

Shamba linalotumika kwa ajili ya mazao ya biashara, likiwa limesheeni zao la aina ya ndizi, zilizokomaa vizuri juu ya migomba iliyotengenezwa kwa kutumia miti ya mbao.

Shamba la zao la biashara aina ya ndizi likiwa limesheheni migomba mingi iliyotupu, na mgomba mmoja ukiwa umebeba mkungu wa ndizi, wenye ndizi nyingi zenye rangi ya kijani.

Zao la biashara aina ya vitunguu vikiwa vimekomaa kwa wingi ndani ya shamba, huku mipira midogo yenye rangi nyeusi ikipita pembezoni mwa zao hilo kwa ajili ya kumwagilia maji.

Ukulima wa zao la biashara aina ya ndizi ukiwa unaendelea huku migomba ikiwa ina stawi na kutoa rangi ya kijani , bomba moja lirefu la plasitiki likiwa limepita pembezoni mwa mgomba huo.

Shamba la mmea aina ya mapapai, likiwa limesheheni miti mingi ya mipapai, iliyobeba matunda hayo mengi yenye rangi ya kijani.

Wakulima wawili wa kiume, wakiendelea na shughuli za kilimo katikati ya vitalu vilivyopo ndani ya shamba kubwa lililosheheni mboga nyingi zenye rangi ya kijani.

shamba kubwa lilisheheni migomba mikubwa kwa midogo, huku ndizi changa zikiendelea kuota kwenye mikungu juu nya migomba mirefu.

wakulima wa kike na wakiume, wakiendelea na shughuli za uchambuzi wa viazi vitamu, vilivyoitoka kuvunwa muda huo na kuvipakia ndani ya vikapu vikubwa vya plastiki ya kijani na samawati

Wanume wawili wakiwa ndani ya gari aina ya trekta, huku mashine moja inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo ikiwa imefungiwa nyuma ya trekta hilo, ikipita katikati ya shamba kwa ajili ya kung'oa majani na kuchimbua udongo.

Gari aina ya trekta ikiwa imefungiwa mashine maalumu kwa ajili ya shughuli za kilimo, ikiwa inapita katikati ya shamba kwa ajili ya kuchipua udongo, ili kuliandaa shamba hilo na shughuli za kilimo.

Gari kubwa aina ya trekta lenye rangi ya kijani, likiwa limefungiwa mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya shughuli za uchipuaji wa udongo ndani ya shamba.

Mashine maalumu inayotumika kwa ajili shughuli za kilimo, ikiwa inapita katikati ya shamba lililosheheni mimea mingi yenye rangi ya kijani, inayoendelea kukua na kustawi vizuri.

Mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo. Ikiwa imesheheni mboga nyingi zenye rangi ya kijani, zinazoendelea kukua na kustawi vizuri.

Mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya kufanya kilimo cha kisasa, ikiwa imebeba mimea na maua mengi, huku mwanga ukiendelea kuachiliwa juu yake.

Gari aina ya trekta likiwa limefungiwa mashine maalumu yakufanya kilimo cha kisasa, huku ikiendelea kupita katikati ya shamba na kuchukua udongo kwajili ya kuandaa shamba hilo na kilimo.

Majani mengi yenye rangi ya kijani yakiwa yamepandwa ndani ya mashine zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa, huku mtaalamu mmoja akiangalia kwa makini ukuaji wa majani hayo.

Mwanamume mmoja akiendesha gari aina ya trekta, lililobeba mashine maalumu ya kufanyia kilimo cha kisasa, likipita katikati ya shamba ili kuchipua udongo kwa ajili ya maandalizi ya kilimo.

Maua yenye rangi ya kijani yakiendelea kupokea nuru na kukua ndani ya mashine maalumu, zinazotumika kwaajili ya kufanya kilimo cha kisasa.

Mashine inayotumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa, ikiendelea na shughuli za uchipuaji udongo katikati ya shamba, ili kuandaa shamba hilo kwa ajili ya kilimo.

Mashine zinazotumika kufanya kilimo cha kisasa, zikiwa zimesheheni mimea mingi yenye rangi ya kijani, njano, na kahawia, huku ikiendelea kukuza mimea hiyo.

Mimea ikiendelea kukua na kustawi vizuri ndani ya mashine maalumu zinazotumika kufanya kilimo cha kisasa, huku mwanga ukiendelea kuangazia mimea hiyo.

Mashine maalumu inayotumika kufanya shughuli za kilimo cha kisasa, ikiwa inapita katikati ya shamba kubwa lililosheheni miche mingi ya zao aina ya nyanya, huku nyanya nyingi zilizokomaa zenye rangi nyekundu, njano na kijani zikiwa zinaning'inia kwenye miche hiyo.

Mwanamume mmoja akiwa anaendesha gari aina ya trekta lililofungiwa mashine maalumu inayofanya kilimo cha kisasa, likipita katikati ya shamba na kufanya shughuli ya uchipuaji wa udongo.

Bwawa dogo lenye rangi ya samawati lililojaa maji linalotumika kwa ajili ya shughuli za ufugaji wa wanyama aina ya samaki likiwa limesheheni samaki wengi wadogo ndani yake.

Wanamume wawili wakiwa wameshika nyavu kubwa na pana, huku wakiweka juu ya bwawa kubwa linalotumika kwaajili ya shughuli za ufugaji wa samaki.

Vyakula vya nafaka maharage, karanga. Vikiwa vimehifadhiwa ndani ya vikapu na kupangwa mbele ya duka tayari kwa kuuzwa.

Vyakula vya nafaka aina ya maharage njugu mawe mchele, mihogo, mtama, vikiwa vimehifadhiwa kwenye magunia makubwa .

Wataalamu wa misitu wakiwa wamesimama pembezoni mwa kitalu kilichosheheni miti mingi midogo, iliyohifadhiwa ndani ya vifuko vidogo vya plastiki vyenye rangi nyeusi.

Wataalamu wa misitu wakiwa pembezoni mwa kitalu, kidogo kilicho sheheni miti mingi, iliyo hifadhiwa ndani ya vifuko vidogo vya plastiki vyenye rangi nyeusi.

Mwanaume mmoja mtaalamu wa misitu, akiwa pembezoni mwa vitalu vingi vilivyosheni miti mbalimbali inayoendelea kukua na kustawi vizuri.

Vifaa maalumu vya aina mbalimbali vinavyotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo cha kisayansi cha haidroponi, vikiwa vimewekwa tayari kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mboga za majani zenye rangi ya kijani, zikiendelea kustawi na kunawiri vizuri ndani ya kifaa maalumu kinachotumika kuhifadhia mimea, kwa ajili ya kilimo cha kisayansi cha haidroponi.

Kifaa maalumu kilichotengenezwa kwa ajili ya kufanyia kilimo cha kisayansi cha haidroponi, kikiwa kimewekwa tayari kwa ajili ya shughuli ya kilimo.

Maua na mimea mbalimbali ikiendelea kukua iliyo hifadhiwa ndani ya bakuli kubwa la plastiki lenye rangi nyeusi linalotumika kwaajili ya kuwekea maji yaliyowekwa virutubisho mbalimbali kwaajili ya kufanya kilimo cha kisayansi cha haidroponi.

Mboga zenye rangi ya kijani zikiendelea kukua na kustawi vizuri, ndani ya vifaa maalumu vinavyo tumika kufanya kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Mkulima mmoja mwanaume akiwa ndani ya shamba kubwa, huku mimea yenye rangi ya kijani ikiendelea kustawi ndani ya vifaa maalumu vinavyotumika kwaajili ya kufanya kilimo cha kisayansi cha haidropini.

Mbogamboga na mimea yenye rangi ya kijani, ikiendelea kukua vizuri ndani ya kifaa maalumu, kinachotumika kwaajili ya kilimo cha kisayansi cha haidroponi.

Majani na mbogamboga za kijani zikiendelea kukua na kustawi vizuri, ndani ya vifaa maalumu vinavyotumika kwaajili ya kufanya kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Mimea na maua yenye rangi ya kijani ikiendelea kukua na kustawi vizuri, ndani ya chombo maalumu kinachotumika kufanya kilimo cha kisayansi cha haidroponi.

Mimea iliyohifadhiwa ndani ya vyombo vidogo vya plastiki vyenye rangi nyeusi, ikiendelea kukua kwa kutumia kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Vifaa vya kilimo cha kisayansi cha haidroponi, vikiwa vimebeba mboga nyingi zenye rangi ya kijani, zinazoendelea kustawi na kukua vizuri.

Kifaa maalumu kiinachotumika kufanya kilimo cha kisayansi cha haidroponi, kikiwa kimebeba miche ya mimea mbalimbali inayoendelea kukua na kustawi vizuri.

Miche yenye rangi ya kijani, ikiendelea kukua kwenye mabakuli ya plastiki meusi yaliyohifadhiwa ndani ya kifaa maalumu, kinachotumika kwa ajili ya kufanya kilimo cha kisayansi cha haidroponiki.

Mkulima mmoja akiwa katikati ya shamba kubwa linalotumika kwa ajili ya shughuli za viwandani, huku mimea na majani yenye rangi ya kijani yakiendelea kustawi vizuri ndani ya shamba hilo.

Mkulima mmoja mwanamume akiwa ndani ya shamba kubwa linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwandani, akiwa ameshikilia tawi moja la mche wa nyanya zilizo na rangi ya kijani.

Mwanamume mmoja akiwa anapita katikati ya shamba linalotumika kwa ajili ya shughuli za viwandani, huku mimea mingi yenye rangi ya kijani ikiendelea kustawi vizuri ndani ya shamba hilo.

Zao la biashara aina ya Vitunguu, linalotumika kwa ajili ya shughuli za viwandani, vikiwa vimejaa kwa wingi baada ya kutoka kuvunwa, huku vitunguu vingine vikiwa vimehifadhiwa ndani ya kikapu cha plastiki chenye rangi ya samawati.

Wanyama wengi aina ya kuku wanaotumika kwa ajili ya shughuli za viwandani, wakiwa wamehifadhiwa ndani ya banda lililojengwa kwa magogo ya miti, huku vyombo vingi vinavyotumika kwa ajili ya kulishia chakula vikiwa vimepita katikati yao.

Shamba kubwa la ufugaji linalotumika kwa ajili ya shughuli za viwandani, likiwa limesheheni kuku wengi waliohifadhiwa ndani ya mabanda ya chuma, yaliyoachwa maeneo mbalimbali wazi kwa ajili ya kuku kutoa vichwa vyao.

Nyanya nyingi zenye rangi nyekundu na njano zikiwa zimehifadhiwa kwenye mabakuli makubwa ya plastiki yenye rangi ya kijani zikiendelea kupitia mchakato ndani ya kiwanda.

Vifaranga wengi wa kuku wenye rangi ya maziwa, wakiwa wamehifadhiwa ndani ya jengo maalumu linalotumika kwa ajili ya kufanya kilimo cha ufugaji wa viwandani.

Mtu mmoja akiwa anaendesha gari aina ya trekta lililofungiwa mashine maalumu ya kufanyia kilimo cha kisasa, ikipita katikati ya shamba na kuchukua udongo ili kuandaa shamba ilo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Shamba kubwa linalotumika kwa ajili ya shughuli za viwandani, likiwa llimesheheni kuku wengi wenye manyoya na mbawa nyeupe, huku vyombo vidogo vya kulia chakula vikiwa vimepita katikati ya kuku hao.

Shamba kubwa linalotumika kwa ajili ya shughuli za viwandani, likiwa limesheheni kuku wengi wenye rangi nyeupe, huku vifaa vyenye rangi nyekundu vinavyotumika kuwekea vyakula vya kuku vikipita katikati yao.

Mtu mmoja anayejishughulisha na kilimo cha viwandani akiwa anamwaga zao aina ya vitunguu, vilivyotoka kuvunwa na kuwekwa eneo maalumu.

Shamba kubwa linalotumika kwa ajiri ya shughuli za viwandani, likiwa limejaa matunda aina ya mananasi yaliyokomaa vizuri tayari kwa ajiri ya kuvunwa.

Wanyama wakufugwa aina ya kuku, wanaotumika kwa ajili ya shughuli za viwandani, wakiwa wamefungiwa ndani ya banda, huku vyombo vya kulia chakula na kunywea maji vikiwa katikati yao.

Mtu mmoja anayefanya kilimo cha viwandani akiwa juu ya vitunguu vingi vyenye rangi nyekundu, vilivyotoka kuvunwa na kuhifadhiwa kabla ya kupelekwa kwenye mchakato wa viwanda.

Zao aina ya nyanya likiwa kwenye mchakato maalumu wa kupangwa kwenye vifungashio, katikati ya mashine ndani ya kiwanda kabla ya kupelekwa sokoni.

Zao la nafaka aina ya mahindi yaliyochambuliwa, yakiwa yamemwagwa na kuhifadhiwa juu ya zulia kubwa lenye rangi nyeusi, kwa ajili ya shughuli za viwandani.

Shughuli za kilimo cha viwandani kikiwa kinaendelea, katikati ya shamba kubwa lililosheheni migomba mingi iliyobeba mikungu ya ndizi nyingi zilizokomaa kwa ajili ya kuvunwa.

Matunda aina ya parachichi, yakiwa yanapitia mchakato kiwandani, kabla ya kupakiwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mabomba madogo madogo ya plastiki yenye rangi nyeupe, yakiwa yamepita katikati ya shamba kwa ajili ya kuendeleza shughuli za umwagiliaji kwenye shamba hilo.

Mabomba madogo madogo marefu ya plasitiki yenye rangi nyeusi yakiwa yamepita katikati ya shamba kwa ajili ya shughuli za umwagiliaji. Huku mimea yenye rangi ya kijani ikiendelea kustawi ndani ya shamba hilo.

Bomba kubwa lenye rangi nyeupe linalotumika kwa ajili ya mfumo wa umwagiliaji likiendelea kuachilia maji ndani ya shamba ili kuliandaa shamba ilo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Bomba kubwa la plastiki lenye rangi nyeupe, likiwa limefungiwa mfumo wa umwagiliaji na kupeleka mabomba yake madogomadogo yenye rangi nyeusi ndani ya shamba, kwa ajili ya shughuli za umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji ukiwa umepita katikati ya shamba, huku mabomba mengi yakiendelea kumwagilia maji ndani ya shamba hilo, lenye mimea yenye rangi ya kijani.

Mfumo mkubwa unaotumika kwa ajili ya umwagiliaji mashambani, ukiwa umepitishwa katikati ya shamba, huku mabomba madogo madogo yenye rangi nyeusi yakiwa yamesimama tayari kwa ajili ya kumwagilia maji kwenye shamba hilo.

Wakulima wawili wa wanaume wakiendelea na shughuli za umwagiliaji ndani ya shamba, lililojaa mimea mingi yenye rangi ya kijani, inayoendelea kukua na kustawi vizuri.

Mfumo wa umwagiliaji, ukiwa umepitisha bomba lake refu jeusi katikati ya shamba liliojaa mimea mingi, yenye rangi ya kijani.

Mfumo wa kufanya kilimo cha umwagiliaji kuwa umepita katikati ya shamba kubwa lenye mimea ya rangi ya kijani, huku mabomba yake yakiendelea kumwagilia maji ndani ya shamba hilo.

Mfumo wa umwagiliaji ukiwa umepitisha mabomba yake mengi yenye rangi nyeusi membamba, katikati ya shamba linaloendelea kustawisha mimea yake yenye rangi ya kijani.

Mkulima mmoja mwanamume aliyebeba dumu linalotoa maji, akiendelea na shughuli za umwagiliaji ndani ya shamba lililobeba vitalu vyenye mimea ya kijani.

Ardhi ya milima mirefu iliyofunikwa kwa miti mingi mirefu kwa mifupi, huku majani mengi yenye rangi ya kijani na uoto yakiendelea kustawi juu ya milima hiyo.

Nchi ya milima iliyofunikwa kwa uoto wa asili na majani mengi yenye rangi ya kijani kibichi, huku miti mifupi ikiendelea kustawi eneo hilo.

Nchi ya mabonde ikiwa imefunikwa kwa majani yaliyostawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi na kijani iliyokolea, huku miti mbalimbali mirefu kwa mifupi, ikiendelea kupamba eneo hilo.

Mazingira mazuri ya nchi iliyofunikwa kwa majani mengi yenye rangi ya kijani, na kuzungukwa na miti mingi mirefu kwa mifupi, huku wanyama pori aina ya pundamilia wakipita ndani yake.

Bwawa kubwa la maji likiwa limezungukwa kwa miti mingi mirefu na mifupi yenye rangi ya kijani huku katikati ya bwawa hilo kukiwa na ardhi ndogo iliyofunikwa kwa majani mengi.

Wanyama aina ya twiga na pundamilia wakizunguka zunguka ndani ya hifadhi ya wanyama pori, huku ardhi ya hifadhi hiyo, ikiwa imefunikwa kwa majani mengi nyenye rangi ya kijani, na kuzungukwa na miti mirefu kwa mifupi.

Ardhi tambalale, iliyofunikwa kwa udongo na majani, huku miti mirefu kwa mifupi ikipamba juu ya ardhi hiyo.

Mandhari tulivu ya ardhi iliyofunikwa kwa majani mengi yenye rangi ya kijani, huku mto ukiwa unapita pembezooni mwa majani hayo, ndege wengi warukao wenye mabawa meupe wakiwa wamekaa eneo la juu la mto huo.

Mandhari ya nchi yenye milima na mabonde, iliyofunika ardhi yake kwa miti mingi mirefu na mifupi. Huku udongo ukionekana eneo tofautitofauti ya ardhi hiyo.

Mandhari nzuri ya nchi tambarare iliyofunikwa kwa miti mingi mirefu kwa mifupi, pamoja na majani pembezoni, huku kijito kimoja cha maji yanayotiririka kikipita kwa pembeni.

Mandhari ya nchi tambarare iliyofunikwa kwa majani mengi na miti mbalimbali mirefu kwa mifupi, huku hali ya hewa ikiwa ni ya mawingu kwa mbali.

Mandhari ya ardhi ya milima na mabonde, iliyofunikwa kwa majani mengi yenye rangi ya kijani huku miti mirefu na ikiendelea kuzuunguka eneo hilo.

Wanyama wafugwao aina ya mbuzi wakiwa wamefungiwa kwenye banda la mbao huku wakiendelea kupata chakula kupitia mabakuli yenye rangi nyeupe.

Mwanamke mmoja mfugaji wa wanyama wa chakula akiwa ndani ya banda kubwa lililohifadhi kuku wengi wenye rangi ya kahawia, akiendelea na shughuli za kuwapatia chakula kuku hao.

Mwanamume mmoja mfugaji amesimama mbele ya banda kubwa la kuhifadhia wanyama, Huku mbele yake kukiwa na bata wengi wenye rangi nyeupe.

Banda kubwa linalotumika kwa ajili ya shughuli za ufugaji wa wanyama aina ya kuku, likiwa limesheheni kuku wengi wenye mabawa na manyoya yenye rangi ya kahawia.

Mwanamama mmoja akiwa ndani ya duka linalotoa huduma ya kuuza mbegu za mimea, huku mbegu nyingi zikiwa zimehifadhiwa ndani ya vifungashio mbalimbali na kupangwa kwenye makabati yaliowazi.

Mbegu za Mboga ya majani zikiwa zimehifadhiwa ndani kifungashio maalumu cha pakiti, chenye rangi ya dhahabu, fedha na kijani.

Mbegu za maua mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa ndani ya kifungashio maalumu, huku picha za maua hayo zikiwa zimechorwa juu ya kifungashio hicho na kutundikwa kwenye kabati lililo wazi.

Wakulima wengi wakike na wakiume wakiwa ndani ya shamba kubwa la mahindi, wakiendelea na shughuli za kuvuna na kupukuchua mahindi hayo, kisha kuyahifadhi ndani ya magunia yenye rangi nyeupe.

Mbegu za mimea aina nne zikiwa zimehifandhiwa ndani ya vifungashio maalumu vya plastiki, mbegu za vitunguu, mbegu za nyanya, mbegu za mnavu na mbegu za mboga ya majani.

Mbegu nyingi za mimea zilizopandwa ndani ya vifaa mbalimbali vya plastiki, zikiwa zinaendelea kuchanua maua yake yenye rangi ya kijani, yanayoendelea kustawi vizuri katikati ya shamba.

Mbegu zilizopandwa ndani ya shamba lenye udongo wenye rutuba nzuri, likiwa limechanua mauwa yake yenye rangi ya kijani yenye matawi mawili.

Mbegu za mimea zikiwa zimechanua maua yake yenye rangi ya kijani, huku mabomba yenye rangi nyeusi, yakipita katikati ya shamba ili kuendelea na shughuli za umwagiliaji kwenye shamba hilo.

Mbegu zikiwa zimechanua maua yake, zilizohifadhiwa kwenye udongo mzuri wenye rutuba, na kuwekwa ndani ya mabakuli ya plastiki yenye rangi nyeusi.

Mbegu aina ya kabichi zikiwa zimehifadhiwa ndani ya kifaa maalumu cha karatasi, huku kabichi moja likiwa limechorwa ndani ya kifungashio hicho.

Mbegu za mboga ya majani aina ya asparagusi, zikiwa zimehifadhiwa ndani ya kifungashio maalumu cha karatasi ya plastiki, huku miti ya mboga hio ikiwa imechorwa kwenye eneo la mbele la kifungashio hicho.

Mbegu za mimea zilizochipua vizuri na kuanza kutoa mauwa, zikiwa ndani ya mabakuli madogo ya plastiki yenye rangi nyeusi, huku udongo wenye rutuba nzuri ukiendelea kukuza mimea hiyo.

Mbegu za mmea aina ya basili, zikiwa zimehifadhiwa ndani ya kifungashio maalumu cha karatasi ya plastiki, chenye rangi ya njano na ufito wa kijani.

Mbegu za zao aina ya kabichi zikiwa zimehifadhiwa ndani ya kifungashio maalumu cha karatasi ya plastiki chenye rangi ya njano na ufito wa kijani.

Mbegu zilizopandwa ndani ya udongo mzuri wenye rutuba, na kutunzwa kwenye mabakuli madogo ya plastiki yenye rangi nyeusi, zikiwa katika hatua ya awali ya kutoa maua.

Mbegu mbalimbali zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo, zikiwa zimehifadhiwa kwenye vifungashio tofautitofauti vya karatasi, na mabakuli ya plastiki.

Mabanda ya mbao yaliyotengenezwa maalum kwa ajili ya kuhifadhia mifugo, yakiwa yamewekwa na kupangwa mbele ya eneo linalotoa huduma ya kuuza mabanda hayo.

Mbwa mkubwa mwenye manyoya mengi akiwa ameketi kwenye banda lake la mbao, kwenye eneo maalumu linalotumika kuhifadhia mifugo.

Mbwa wawili mkubwa na mdogo wakiwa mbele ya banda la chuma, lenye rangi ya kijivu linalotumika kwa ajili ya shughuli za kuhifadhia mifugo hiyo.

Mnyama mmoja wa porini aina ya pundamilia, akiwa anatembea katikati ya ardhi iliyosheheni mawe mengi, ndani ya hifadhi maalumu ya wanyamapori.

Ndege wa porini wenye mabawa meupe na mikia myeusi, wakiwa wametulia eneo la majani mengi, pembezoni kidogo mwa mto mkubwa.

Watalii mbalimbali wakiwa ndani ya hifadhi ya wanyama pori, mnyama mmoja aina ya kifaru mdogo akiwa anapita mbele ya watalii hao.

Mnyama mmoja akiwa ndani ya hifadhi ya wanyamapori iliyozungukwa kwa miti mikubwa mirefu na mifupi, huku muamvuli mmoja wenye rangi ya maziwa ukiwa umewekwa pembeni kwa ajili ya kuruhusu watu kukaa eneo hilo.

Wanyama wa porini aina ya tembo wawili, wakiwa wamewakumbatia watoto wa tembo kwa kutumia mikonga yao, ndani ya hifadhi maalumu ya wanyama pori.

Mnyama wa porini aina ya twiga akiwa nyuma ya ukingo uliokazwa kwa kamba ngumu, ametoa ulimi wake nje ndani ya hifadhi ya wanyama pori.